Darasa hili lina ubao wa kisasa ambalo ni ya rangi nyeupe na lina tumia kalamu ya wino ili kuandika maneno ubaoni . Kando ya ubao huu, kuna ufagio na pipa la taka taka . Darasa hili ni safi mno na mlango umefungwa.

Hii ni shule ya walemavu. Walemavu hawa wana upungufu tofauti tofauti kama vile; upofu, uziwi na pia kuna yule mwanamke ambaye anatumia kiti cha magurudumu. Wote wakiwa wamevaa sweta za rangi nyekundu. Walemavu hawa wameshikilia cheti kubwa inayoonyesha wamejishindia shilingi milioni tano.

Kitabu hiki kina michoro mbalimbali kama vile, mtoto akiwa anatandika kitanda chake, mchoro wa pili inaonyesha panya akiwa amerarua kitabu na sehemu hiyo kuna makosa ambayo yeye hufanya kila siku, mchoro wa tatu ni wa rangi iliyomwagika, mchoro wa nne una familia ya watu wanne wakiwa mezani wakila.

Katika uwanja huu kuna walemavu wanaocheza mchezo wa soka. Vifaa vga kutembelea vikiwasaidia kuwa na muda mzuri wa kucheza mchezo huo. Kando uwanja huu kuna vyumba vingi sana na mti.

Shule hii lina madarasa ya ghorofa, milango ya madarasa haya ni rangi ya nyekundu na kila mlango ina karatasi nyeupe mlangoni, madirisha yakiwa yametengenezwa kwa vioo. Mbele ya madarasa haya kuna maua ambayo yamechongwa kwa ulaini.

Shuleni humu kuna madarasa ya ghorofa. Kuna ngazi zinazotumika katika ghorofa hii ilikufika juu. Kando ya ngazi hii kuna chuma zilizowekwa kuzingatia usalama kwa wanafunzi wote. Katika sehemu ya chini kuna maua na nyasi ambazo zimechongwa kwa taratibu.

Hili ni darasa la somo ya tarakilishi. Karibu na mlango, kuna mashine ya kuchapisha makaratasi. Kuna meza nyeupe ambalo matarakilishi mingi yamepangwa pamoja na vitabu. Kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe. Sehemu ya chini kuna tundu za stima zinazowezesha tarakilishi hizi kufanya kazi.

Kitabu hiki kina mchoro wa wanafunzi watatu ambao wanacheza mchezo wa kuruka kamba wawili wakiwa wa kike na mmoja wa kiume. Kitabu hiki ni cha somo la kifaransa na ni cha darasa la nne. Kitabu hiki kimechapishwa na Longhorn .

Darasa hili lina chati iliyoandikwa sauti kama vile A, Ba, Cha, Da. Pia, kuna miezi zilizo katika kalenda kama vile Januari, Februari, Machi. Kuna siku za wiki kutoka Jumapili hadi Jumamosi. Kuna ubao nyeupe ambalo limeandikwa sauti kaa kubwa na sauti kaa ndogo. Jina la Kenya, jina Kennedy, hapo chini kuna kiti ya plastiki.

Uwanja huu umepakwa rangi ya bendera ya Kenya. Kuna jumba ambalo limepakwa rangi ya samawati. Miti zinaonekana kwa umbali nyuma ya uwanja huu. Mchezaji wa kuruka, Samson Ojuka, anaonekana kubwa na maumivu kwa vile inasemekana ni kama alianguka alipokuwa akiruka.

Hii ni shule ya walemavu. Walemavu hawa wamevalia sare za michezo huku wakiwa na mipira miwili. Mbele yao katika uwanja huu wa michezo, nyuma yao kuna miti, uwanja huu ukiwa umezingirwa na seng'enge . Nyasi imelainishwa kuifanya uwanja huu kuwa nadhifu sana.

Hii ni shule na haya ni madarasa ya ghorpofa. Milango ya madarasa haya yamefungwa na madirisha vikiwa vimetengenezwa kwa vioo. Katika shule hii, usafi umedumishwa. Mbele ya madarasa haya kuna miti mdogo, nyasi na maua yaliyochongwa kwa ulaini.

Haya ni madarasa ya ghorofa. Milango ni za mbao. Madirisha yakiwa yametengenezwa kwa vioo. Katika nje ya madarasa, kuna meza na kiti kimoja cha plastiki. Mbele ya darasa hizi, kuna uwanja mdogo ambao nyasi zimemea. Kuna bomba nyeupe hapo uwanjani.

Mbele ya madarasa hizi. kuna mlingoti wa bendera iliyopakwa rangi nyeupe. Mlingoti hii imezingirwa na maua. Katia gwaride hii, nyasi imemea kwa ulaini. Mbele ya madarasa kuna pipa la takataka la rangi jekundu.

Onyesho hili lina wakimbiaji wawili wakiwa wamevalia sare za kukimbia huku wamejifunika bendera ya Kenya, nyuma yao kuna karatasi ambazo wamechapisha makampuni mbalimbali zinazowasimamia kama vile; Omega, Coca-Cola, Atos, na mengine mengi. Hapo chini wameandika jina la mwanariadha huyu, tarehe yake ya kuzaliwa, sehemu anapotoka na ufupungufu wake.

Ratiba hii ni ya shule ya Thika road christian juniour na ni la somo la tarakilishi. Ratiba hii ina mipangilio mingi kama vile wakati, siku na darasa ambalo linapawa funzwa somo hili, pia, lina wakati wa mapumziko, wakati wa chamcha na wakati wa.....

Darasa hili lina matarakilishi ambavyo vimepangwa mezani. Meza hizi ni za rangi nyeupe. Vilevile, meza hizi zina vitabu na faili mingi sana. Hapo chini kuna tundu linalopitisha umeme kwenye tarakilishi hizi. Wanaotumia tarakilishi hizi hukalia viti vya plastiki.

Katika uwancha huu kuna mchezaji anayeitwa Wesley Kimeli sang amevalia jesi ya Kenya, tarehe ya kusaliwa ikiwa tarehe moja ,mwezi wa machi elfu moja mia tisa tisini na nne, ako na upungufu wa mkono wa kulia nyuma ya uwancha hii kuna magorofa na miti.

Hili ni mlango la darasa katika shule, mlango huu umefungwa. Mlangoni, kumeandikwa gredi 6C na mwalimu wa gredi hiyo akiwa Bwana Emoli. Mbele ya darasa hili kuna miti na pia usafi umehitimizwa mbele ya darasa hili.

Ukuta wa darasa hili umechorwa safina na Noha huku wanyama kama vile samaki, bata, twiga, ngamia, ndege wakiingia wawili wawili katika safina hiyo. Mlango wa darasa hili imepakwa rangi ya buluu. Kando ya darasa hili kumepandwa maua na nyasi na zimekatwa kwa ulaini.

Kitabu hiki ni cha mwalimu Joy na ni cha darasa la pili, mambo na mazingira ya mtaalamu wa kiangazi. Kitabu hiki kina picha mbalimbali kama vile; mboga, nanasi, kuku, nyama, kitambaa, tenki la maji, mswaki, mkebe, viatu vya mvua, miti na kisima cha maji.